Bwawa dogo la asili lililozungukwa na majani na mimea ya maji. Maji yanang'a na kuakisi miti iliyo karibu yakitoa mandha tulivu na ya kuvutia. Kuna majani ya mabua maua ya majini na vichaka vidogo vinavyomea kando ya bwawa.

Mtu mmoja anaonekana akiwa anapanda mti wa mgomba. Mtu huyu amevalia shati lenye rangi ya kijani kibichi. Watu wawili wamesimama kando yake wakiwa wanawmangalia. Mtu huyu ameshikilia jembe.